Mzee ambaye ameketi kwenye benchi anaonekana kudungwa sindano na daktari, amabye amevaa ngwanda la samawati. Nyuma yake kuna dawa ambazo daktari huyu ametembea nazo, ili kuja kudunga huyu mgonjwa sindano.

Wajenzi ambao wameva nguo ya samawati, wamo hapo kubomoa jumba ambalo limebomoka, ambalo wamevaa helmeti nyeupe pepepe.

Eneo ambalo linaonekana kusombwa na maji. Magari yameegeshwa na mengine yakizama, magari haya yanaonekana kuwa yako kwenye boti , nyuma yao kuna jumba kubwa la ghorofa ambalo liko hapo.

Mama amembeba mtoto wake mikononi. Daktari ambaye amevaa ngwanda nyeupe, anaonekana kumdunga mtoto huyu sindano ili kumtibu. Kando ya daktari hiyo kuna madawa na kando kwenye ukuta kuna makaratasi yenye ubao.

Mkulima anayenyunyuzia mimea yake dawa, mkulima huyo amevalia nguo ya samawati, mimea yake ni ya kijani kibichi, nyuma amebeba pambu, ambayo anayopuliza nayo dawa. Mkulima huyo amevalia glovu nyekundu.

Daktari ambaye amevaa shati la samawati na glovu pia, anaonekana kumshughulikia mgonjwa ambaye amefungua mdomo wazi, daktari huyu anaonekana kuweka kitu kwenye mdomo wake. Mgonjwa huyu amevalia shati la samawati.

Chupa ambayo ina vaccine ya Polio ina milimita kumi. Kando yake kuna sirinji nyeusi ambayo ina sindano, nyuma ya dawa hio kuna mashine ya kupima mdundo wa roho.

Daktari anayevalia gwanda jeupe anaonekana kumtibu mgonjwa wa kike ambaye ana shida ya meno. Kando yao kuna bodi ambayo inasema Free Dental , ni ya serikali ambayo inasaidia kutibu ugonjwa wa meno.

Daktari, anaonekana kumtibu mgonjwa mwenye shida ya meno. Daktari huyo amevalia ganda nyeupe, glovu nyeupe na pia kwa mkono amebeba chuma ambazo anatumia kumwangalia mgonjwa kwenye meno. Mgonjwa huyo amevaa viatu vyekundu na vyeupe.

Mwanamke anayechota maji kutoka kwa mfereji anaonekana kua na furaha. Nyuma yake kuna nguo zilizoanikwa na nyuma ya hizo nguo kuna nyumba ya mabati, pia kuna mti wa matawi wa kijani.

Chupa tatu zinazoonyeshwa kwenye maonyesho, ya kwanza ni ya calcium , ina miligramu mia tano, ya pili ni ya nyeupe ambayo ni ya calcium nitrate , ina kapsuli mia moja themanini. Ya tatu ni ya palnt calcium ambayo ni organic ina kapsuli mia moja.

Vyumba vya hospitali vyenye vitanda vingi. Vitanda vingine vina wagonjwa vingine havina wagonjwa. Vitanda hivi vina godoro vyeupe. Kwenye ukuta kuna televisheni, pia kuna daktari ambaye amesimama pale.

Mama anaonekana kumbeba mtoto wake, mtoto huyu anaonekana kuzaliwa saa hii. Mama amevalia nguo ya samawati, amemfunika mtoto na kitambaa cheupe. Mtoto huyo anaonekana kuwa ni mdogo sana. Nyuma kuna mashini na mama amelala kwa kitanda chake.

Maji yanaonekana kujaa, onyesho la kuwa kuna mafuriko. Kuna mama ambaye ametoka kwa nyumba akitembea kwenda nje kwenye ndani ya maji. Mafuriko haya ni mengi sana.

Mama anaonekana kubeba kibuyu nyuma akielekea mtoni. Mbele yake, kuna mama mwingine anayeelekea mtoni. Mama huyu amebeba mtoto kando kisha amejifunika leso kwenye shingo na kando amebebea mtoto leso.

Wanawake wawili wenye besheni mbili za rangi ya nyeupe, wanaonekana kuchota maji na kuyamwaga nje. Nje ya mlango ambao ni wa samawati, hawa wanaonekana kuwa wamesombwa na mafuriko hayo kwenye nyumba yao.

Wamama ambao wana vibuyu tofauti tofauti ,wamejipanga kwenye jumba hilo ili kupata maji ya serikali. Kuna mzee ambaye anaonekana amebeba simu akipita mbele yao.

Mafuriko yanaonyesha kubeba wanyama, binadamu wamekuja kuwaokoa wanyama hao, wakiwa mbuzi na ng'ombe. Kijana mdogo ambaye amevalia nguo nyekundu, mbele yake kuna mzee amevalia vesti nyeupe.

Barabara iliyobomoka inaonekana kuwa na mmomonyoko wa udongo. Watu ambao wamekuja kuangalia wamesimama kando kwa maonyesho ili kuona maafa ambayo mvua imeleta.